Mgonjwa amelala kitandani katika chumba cha hospitali huku muhudumu wa afya akiwa amevaa mavazi maalum ya kujikinga akimuhudumia. Kuna vifaa mbalimbali vya matibabu vinavyomzunguka mgonjwa ikiwemo mashine za kufuatilia mapigo ya moyo na labda mashine ya kupumulia.

Mwanamke, labda afisa wa afya akiwa amevalia barakoa na fulana ya njano enye mistari nyeusi akimpa chanjo mtoto. Mtoto huyo pia amevalia barakoa na anaonekana kutulia wakati wa sindano. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya chumba labda kliniki au shule.

Chumba cha upasuaji kinacho endelea, ambapo madaktari na wahudumu wa afya wengi wamevalia mavazi ya upasuaji na kofia za kijani kibichi. Wamekusanyika kuzunguka meza ya upasuaji, wakifanya kazi kwa umakini wa hali ya juu katika mazingira ya hospitali.

Mfanyakazi wa afya, akiwa amevalia koti jeupe na barakoa, akitoa shindano kwa mtu. Inaonekana kama ni kampeni za chanjo, kwani kuna watu wengine wengi wakiwa wamekaa nyuma yao. Baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa pia.

Chumba cha upasuaji chenye mwanga mkali ambapo timu kubwa ya madaktari na wauguzi wakiwa wamevalia mavazi ya upasuaji na barakoa, wamekusanyika karibu na meza ya upasuaji. Baadhi yao wanaonekana wakifanya upasuaji huku wengine wakisimamia au kusaidia.

Mwanamke ambaye anaonekana kua mhudumu wa afya akiwa amevaa barakoa akizungumza na mwanamke mzee wa kimasaai aliyevaa shanga la kitamaduni wote wamekaa chini na mhudumu wa afya anaonekana akimwelekeza kitu kwenye kijikaratasi.

Basi kubwa jeupe lililobadilishwa kuwa kituo cha huduma za afya, lina nembo za Amref Health Africa, zikionyesha madhumuni yake ya kutoa huduma za afya, zinazohamishika. Mtu anaonekana akisimama mlangoni, akionyesha kuwa kliniki inaweza kuwa inafanya kazi.

Wafanyakazi wawili wa afya jamii wakitoa huduma katika mazingira ya makazi duni. Mmoja anapima joto la mtu mzee aliyeketi kwenye kiti, na mwingine anaonekana akijiandaa kurekodi data au kutoa huduma nyingine. Hii inaashiria juhudi za kutoa huduma za afya kwa jamii zinazohitaji.

Mkusanyiko wa zana za meno zilizowekwa kwenye sehemu ya buluu. Zana hizi ni za metali, zikiwemo koleo mbali mbali, sindano, na vifaa vingine vinavyotumika kwa matibabu ya meno.

Wataalamu wawili wa afya ya meno wakiwa wamevaa nguo za buluu na kofia za upasuaji wakimtibu mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mtoto. Wamevalia barakoa na moja amevaa ngao ya uso. Mmoja anaonekana akifanya matibabu moja kwa moja kwenye kinywa cha mgonjwa huku mwingine akimsadia.

Meno ya mtu mmoja kabla na baada ya mtibabu ya meno. Upande wa kushoto unaonyesha meno enye madoa na upande wa kulia unaonyesha meno meupe na enye kifaa cha buluu kinacho tumiwa kwa ajili ya kutibu au kufanya meno kuwa meupe.

Meno ya mbele ya mtu yakiwa na uharibifu au mipasuko hasa kwenye jino moja la mbele. Meno yanaonekana kuwa na madoa ya kahawia karibu na fizi na kingo za baadhi ya meno inaonekana zimevaliwa. Pembeni kulia juu kuna nembo.

Mdomo ulio wazi wenye meno meupe yanayong'aa na yanayoonekana kuwa sawa. Inaonekana kama matokeo ya utaratibu wa kuboresha meno labda meno bandia au upasuaji mwingine wa urembo wa meno. Hii inaonyesha huduma za afya ya meno hasa katika nyanja za urembo wa meno.

Uso wa mtu akitabasamu. Macho yake yakiwa yamefumba. Anatabasamu kwa upana akifichua meno yake meupe na yanaonekana kuwa safi kabisa. Hii inaonyesha furaha na afya njema ya meno.

Mgonjwa ambaye anaonekana kuwa na rangi nyeusi, akiwa amevaa miwani maalum ya kinga yenye taa za bluu na mdomo mwake umefunguliwa na kifaa cha kusaidia daktari kuona meno. Mtu mwingine, labda daktari wa meno amevaa glavu nyeupe na anatumia kifaa cha meno.

Mwanamke mzimamoto akiwa amesimama mbele ya lori kubwa jekundu la zima moto amevalia sare kamili ya zimamoto ya rangi ya kahawia na jano ikiwa ni pamoja na kofia ngumu ya jano na buti. Anaonekana kushikilia kifaa kidogo cha rangi nyekundu mkononi mwake.

Wataalam watatu wa matibabu wote wakiwa wamevalia sare nyekundu na barakoa wakitayarisha vifaa vya matibabu karibu na ndege kubwa nyeupe. Wawili kati yao wameinamia kifaa kinachoonekana kama machela au kitanda cha wagonjwa wakikagua au kukitayarisha.

Watu watatu wakipitia maji mengi yaliyofurika barabarani yakiwafikia magoti. Labda kutokana na mafuriko. Wanaume wawili wanaonekana wakimsaidia mwanamke mmoja kupita kwenye maji haya machafu yenye rangi ya udongo. Nyuma yao kuna majengo na watu wengine wakiwa wamesimama kwenye sehemu zisizo na maji.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, wakiwa wamesimama karibu na magunia makubwa ya chakula au misaada. Inaonekana kama tukio la kutoa msaada wa kibinadamu kwa jamii. Nyuma kuna nyumba za kijijini na watu wengine, hii inaweza kuwa ni baada ya maafa au sehemu ya programu ya msaada wa jamii.

Kundi la watu wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevaa koti za usalama zenye rangi ya manjano au nyekundu na baadhi wakiwa wamevaa kofia ngumu za usalama. Inaonekana kama wako kwenye eneo la ujenzi au eneo la tukio la dharura wakionyesha kazi ya timu au ukaguzi.

Jengo dogo lenye paa la kijani kibichi likiwa limezungukwa na maji ya mafuriko, likionekana kama nyumba au shule iliyoathiriwa na maji. Kuna jengo dogo lingine upande wa kushoto, nalo limezungukwa na maji. Ardhi inayozunguka pia imejaa maji na kuna mimea ya kijani kibichi inayoonekana mbele.

Watu kadhaa wengine wakiwa wamevalia koti za uokozi wakipakia au kupakua mifuko na masanduku kutoka boat kadhaa ndogo. Inaonekana kama shughuli ya msaada au uokoaji. Labda baada ya mafuriko kwani wako karibu na maji.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa wakifunua bamba la kumbukumbu, mmoja anashikilia maikrofoni. Bamba hilo lina maandishi yanayoashiria uzinduzi wa kituo au jengo fulani, labda cha huduma za dharura au majanga.

Mimea kadhaa ya pilipili inaonekana ikiwa na majani mengi ya kijani kibichi. Mimea hiyo inakuwa kwa safu na katika kundi. Baadhi ya pilipili zina rangi ya kijani nyepesi na kijani ya manjano. Ardhi ya chini ya mimea inaonekana kwa sehemu ikiwa na udongo wa kahawa.

Eneo lililokumbwa na mafuriko makubwa, ambapo maji mengi ya kahawia yamefunika barabara, na kufika magotini mwa watu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye maji hayo, huku majengo yakionekana nyuma.

Gari la kubebea wagonjwa, jeupe lenye mistari nyekundu na nyeusi, likiwa na taa la dharura juu ya paa. Gari hili linaonekana kuwa tayari kutoa huduma za dharura za matibabu.

Eneo la tukio la moto mkubwa usiku, na majengo yakiteketea kwa miale mikali ya moto nyuma. Katikati kuna watu kadhaa waliovalia sare baadhi yao wakiwa na nembo ya msalaba mwekundu, wakisimama na kutazama moto. Moshi mzito unajaza anga na kuunda mandhari ya machafuko na hatari.

Soko la matunda na mboga likionyesha rundo kubwa la mazao mbalimbali yaliyo pangwa. Kuna karoti, viazi, vitunguu, pilipili hoho, kabichi, nyanya na mboga nyingine nyingi. Hii inatoa hisia ya soko lenye shughuli nyingi.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia barako, wakifanya usafi wa mazingira. Wamekusanyika kwenye eneo lenye takataka nyingi na udongo, na wanaonekana wakikusanya na kuondoa uchafu.

Tone la maji likitua kwenye uso wa maji mengine na kusababisha michirizi wa matone yanayoruka juu. Uso wa maji unaakisi mwanga hafifu na kuunda hisia ya utulivu na uwazi.

Mkulima ambaye amevaa rubber ya bluu na kofia akichimba bustani. Ameinamia chini na anatumia jembe la mkono kulima udongo karibu na mimea midogo. Karibu naye kuna toroli la kijani lililojaa mimea. Bustani hiyo inaonekana kuwa na mboga mpya na afya.

Chumba cha picha cha miozi, kikiwa na vifaa maalumu vya kupiga picha za viozi, na meza ya mgonjwa. Kifaa hiki kinaonekana upande wa kulia na kuna jopo la kudhibiti juu ya ukuta. Inaonekana kama chumba cha matibabu au sehemu ya hospitali, ikionyesha huduma za afya zinazotolewa.

Friji mbili za zamani, moja imefunguliwa kidogo na zote zinaonekana zikichafuka au kutu. Ziko ndani ya chumba kinachoonekana kama maabara au vifaa vya matibabu na kuna vifaa vingine juu ya meza iliyokaribu.

Recodi ya matibabu ya mgonjwa kutoka Hospitali Kuu ya Kenyatta iliyoko Nairobi. Karatasi hiyo yenye kichwa NURSING NOTE ina maelezo ya mgonjwa na jina, namba ya kitanda. Pamoja na maelezo mengine ya kimatibabu yaliyoandikwa kwa mkono.

Kifaa cha matibabu kinachotumika kwa ajili ya watoto wachanga. Kina taa za buluu zinazoangaza na inaonekana kuwa katika mazingira ya hospitali au ya kliniki.

Seti za vifaa vya upasuaji au matibabu. vyote vimetengenezwa kwa chuma. Kuna trei kubwa ya chuma, bakuli lenye umbo la figo na bakuli ndogo la mviringo. Chini yake kuna mkusanyiko wa makasi, kishika tishu na vifaa vingine.

Kifaa cha kupimia shinikizo la damu cha kielektroniki. Kifaa kinachoweza kutumika nyumbani au hospitalini. Kinajumuisha kifaa kikuu chenye skrini ya kuonyesha matokeo pamoja na kamba ya mkono inayovaliwa wakati wa kupima.

Chart mbili za kupima uwezo wa kuona vinavyotumiwa katika vituo vya afya kwa ajili ya vipimo vya macho. Chart hizi zina herufi na namba za ukubwa tofauti na pia alama nyingine za kupimia macho. Zimeunganishwa kwenye umeme vikionyesha kuwa ni vya kisasa na vinatumia mwanga wa ndani.

Kifaa cheusi cha kusaidia goti. Kifaa hiki kina tundu jeupe katikati kwa ajili ya goti na mikanda inayoweza kurekebishwa ili kukifunga. Kimeundwa kutoa msaada wa utulivu kwa goti labda baada ya jeraha au matatizo sugu ya goti.

Mashine ya kisasa ya uchunguzi wa meno, ikiwa imewekwa katika chumba cha hospitalini au kliniki ya meno. Mashine hio ni nyeupe na ina muundo wa kupinda. Sakafu ina vigae vilivyo na madoa madogo, na kuta zina rangi ya krimu.

Kifaa kikubwa cha matibabu chenye rangi nyeupe na buluu kikiwa na mabomba na nyaya zilizounganishwa. Kifaa hicho kiko ndani ya chumba chenye kuta za rangi ya njano isiyokolea na sakafu ya vigae. Mlango wa rangi ya kahawia unaonekana upande wa kulia.

Toroli ya chuma yenye magurudumu iliyojaa vifaa vya kimatibabu na usafi, ikiwa imesimama kwenye korido ya hospitali au kituo cha afya. Juu ya toroli kuna chupa za dawa, vifaa vya sindano na masanduku mengine ya matibabu.

Vifaa vya matibabu vilivyowekwa juu ya meza ya chuma, labda katika chumba cha hospitali au kliniki. Kuna glavu za matibabu, chupa kadhaa za plastiki zenye kioevu, na vyombo vya sindano kwenye chombo cha manjano.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kinachopima viashiria muhimu vya mgonjwa, kikiwa karibu na kitanda cha hospitali. Skrini yake inaonyesha number mbali mbali na mgonjwa anaonekana amelala kitandani huku mkono wake ukiwa na sindano.

Mashine ya hospitali yenye meza kubwa na kifaa kilichosimama juu yake. Juu ya ukuta kuna kiyoyozi. Chumba kinaonekana kuwa cha uchunguzi wa kimatibabu chenye kuta za rangi ya krimu na sakafu ya vigae. Waya na vifaa vingine vimeunganishwa kwenye mashine.

Chumba kinachoonekana kuwa kiliniki ya macho, chenye kuta za rangi ya manjano. Kuna vifaa viwili vikubwa vya kupima macho kwenye meza ya mbao. Kiti cheusi, kipo mbele ya meza. Kushoto, sehemu ya mtu aliyeketi kwenye dawati inaonekana. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Mapipa mawili marefu ya takataka, moja ya buluu na jingine jeupe na buluu, yenye vifuniko vinavyofunguka juu. Yanaonekana kua mapipa ya kisasa na safi, labda kwa matumizi ya bafuni au ofisini.

Mtu aliyevaa koti jeupe la daktari akiandika kwenye fomu juu ya dawati lililojaa nyaraka. Fomu moja inaonekana ikiandikwa. Dawati pia lina kifaa cha kompyuta, kibodi na chupa dogo ya dawa. Kwa mbali mtu mwingine ameketi kwenye kiti, akiwa amevaa kitambaa cha pinki.

Vitu viwili vinavyo fanana na pembe za matibabu labda stetoskopu vimewekwa juu ya meza ya kijani. Kimoja kina rangi nyeusi na kingine kina rangi nyekundu. Vinatumiwa kusikiliza mapigo ya moyo wa fepasi.

Hili ni eneo la kusubiria katika hospitali au kliniki. Mganga au nesi akiwa amevaa mavazi ya kijani kibichi anamsukuma mgonjwa kwenye kiti cha magurudumu mbele ya counter ya mapokezi. Mgonjwa ana bandeji kichwani akionyesha kuwa ana jeraha au amefanyiwa upasuaji.

Mwanamke akitembea katika ukumbi mrefu labda hospitalini kuelekea mlango mwishoni amevaa nguo za buluu. Ukumbi una kuta za rangi ya manjano na sakafu ya vigai nyeupe mwanga unaonekana ukitoka kwenye milango ya kioo.

Huu ni mwanamke pengine katika hali ya dhiki au huzuni akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono miwili na kujificha uso wake. Mwanga hafifu unamwangukia na kuta nyuma yake zinaonekana kuwa tupu na zenye rangi nyeusi nyeupe zikiongeza hisia ya kutokuwa na matumaini au upweke.

Kifurushi cha dawa za vitamin E soft gainer tin capsules mbele ya boxi kuna pakiti tatu za vidonge vya kijani vilivyopangwa vizuri kwenye vibonge boxi linaonekana kutoa habari ya lishe na maelezo ya mtengenezaji.

Kisanduku cha dawa au virutubisho cha Health aid vitamin. Kisanduku kina rangi nyeupe na nyekundu, kikiwa na maelezo mbali mbali. Ni bidhaa ya afya inayotumika kama kirutubisho cha vitamini.

Pakiti ya dawa za HealthAid Vegan Vitamin C . Hivi ni virutubisho vya vitamini vilivyoundwa kusaidia kinga ya mwili kulinda seli dhidi ya uharibifu na kusaidia uzalishaji wa kolajeni kwa afya ya ngozi, mifupa, na fizi.

Mkono wa mtu ukiwa umevaa glavu ya bluu ukitoa shindano ya chanjo kwenye mkono wa mtu mwingine. Kwenye shindano hiyo maneno covid-19 yanaonekana wazi ikionyesha kuwa ni chanjo ya covid-19 .Pengine kutoka Modana kama jina ya faili inavyoashiria.

Mtoto mchanga amelala kitandani hospitalini akiwa amelalia nguo za buluu na kufunikwa na blanketi ya kahawia muuguzi au mzazi anaonekana akimtuza mtoto na kuna vifaa vya matibabu karibu na mtoto.

Neno malaria, likiwa limeandikwa wazi kwenye karatasi. Juu ya karatasi hio, kuna dawa za aina mbalimbali, vidonge vya rangi ya bluu na nyeupe. Chupa ya dawa ya sindano na sindano yenyewe. Vifaa hivi vyote, ni vya matibabu, na vinahusishwa na matibabu au kuzuia malaria.

Watoto wanne wakiwa wamekaa chini kwenye mkeka na wanashiriki katika shughuli ya kujifunza, labda kwa kusoma kitabu chenye picha. Wanaonekana wakijifunza pamoja katika mazingira rahisi na ya kirafiki.

Wodi ya watoto hospitalini ambapo mama amekiti kitandani akimshikilia mtoto mdogo. Muuguzi au mhudumu wa afya amekaa pembeni akizungumza na mama. Vitanda vingine vingi vinaonekana nyuma, baadhi vikiwa na wagonjwa.

Mwanamke na watoto kadhaa wakiwa wameketi au kusimama kwenye nyasi nje ya majengo ambayo yanaonekana kuwa kama zahanati. Baadhi ya watoto wamebebwa na mama zao na wengine wanacheza karibu. Mandhari inaashiria kuwa ni eneo lenye shughuli za kijamii au za afya.

Akiosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono cha nje. Kituo hicho kina chombo kikubwa cha bluu, kikiwa kimewekwa kwenye stendi ya chuma. Gonga la maji linatoa maji, na kuna kipande cha sabuni kwenye sehemu yake karibu na kituo hicho.

Mikono ya mtu ikioshwa chini ya maji yanayotoka kwenye bomba, inaonekana kuwa mtu huyu anaoshea sabuni mikononi, ikisisitiza umuhimu wa usafi wa mikono, na kanuni za afya na usafi wa umma. Sehemu ya sinki na shimo inaonekana wazi, ikionyesha mazingira ya kawaida ya jikoni, au bafuni.

Mikono ya mtoto ikishika sabuni nyeupe chini ya bomba la maji. Maji yanatiririka kwenye sabuni na mkononi mwa mtoto huku maji machafu yakikusanyika kwenye ndoo au chombo kilicho chini. Hii inaashiria umuhimu wa kunawa mikono na usafi.

Vifaa viwili vya mazoezi ya mikono vifaa hivi vina mpini mweusi wenye sehemu za bluu na chemchemi za chuma zinazounganisha mpini. Vimetumika kusaidia kuimarisha misuli ya mikono, na vimepangwa juu ya uso mweupe.

Goli la mpira wa miguu lenye rangi nyeusi na rangi nyekundu au ya machungwa likiwa na wavu mweusi. Ni aina ya goli linaloweza kutumika kwa mazoezi au michezo ya mpira wa mguu labda katika uwanja wa mchezo au bustani.

Mchezaji wa mpira wa kikapu akiwa chini, akionekana kujiumiza au kupata maumivu. Amevalia jezi la rangi ya zambarau na dhahabu na anashika goti lake au kifundo cha mguu, akionyesha ishara za maumivu.

Mwanaume akiwa amevaa mavazi ya buluu na kahawia, akishika mkono wake uliofungwa bandeji nyeupe. Uso wake haueleweki wazi, lakini mkono wake unaonyesha majeraha au afueni kutoka kwa majeraha, labda yanayohusiana na michezo.

Huu ni mkono wa mtu, ukiwa na vidole vikiwa vimeinama au vimejeruhiwa. Inaeza kua matokeo ya jeraha la kupanda, ambalo linaweza kuhitaji matibabu ya kimatibabu.

Sehemu mbili, ambapo ya juu inaonyesha miguu miwili ya wachezaji wa mpira wa miguu, wakiwa wamevalia soksi nyekundu na bluu, wakipigania mpira. Sehemu ya chini inaonyesha mguu mmoja uliovalia soksi nyekundu, ukiwa umeshika mpira na mwingine uliovalia soksi ya bluu ukiwa chini, ikionyesha mzozo au mchezo mkali.

Mandhari ni ya kupendeza, kuna miti yenye majani ya kijani kibichi, na maua yanayochanua kwa uzuri, juu angani, kuna anga la blue angavu, na jua kali linalong'aa kwa nguvu, likiangaza kila kona ya mazingira.

Mmea wenye majani mabichi yaliyojaa, pengine mmea wa dawa za Jadi. Ukiwa karibu na Kamela na kuzingatia, nyuma yake kuna mimea mingine mingi na miti, na uzio ambao unaonekana mbali. Ukiashiria maadhari ya asili au ya mashambani, mwanga wa jua unaonekana kupitia majani na kuunda maadhari ya asili na amani.

Kichaka kikubwa chenye majani mengi na maua madogomadogo ya rangi ya zambarau na nyeupe. Inaonekana kama mimea ya porini au inayokuja kwa matumizi maalum, labda kwa madhumuni ya dawa za jadi.

Eneo la kijani kibichi lililofunikwa na nyasi ndefu. Baadhi ya mimea inaonekana kama mahindi na kuna mti mkubwa au kichaka kinachoonekana nyuma. Kwenye kona ya chini kulia kuna mmea wenye maua meupe.

Tawi kubwa la mti likiwa limefunikwa na majani mengi ya kijani kibichi. Matawi yanaonekana kuwa imara na kuna mwanga wa jua unaopenya kupitia majani, ukiunda vivuli na kuonyesha sehemu dogo ya anga ya buluu.

Mmea mmoja unaoonekana kuwa na majani mengi ya kijani kibichi yaliyofunikwa na vumbi kidogo au nywele dogo dogo. Shina la mmea linaonekana kuwa imara na kuna maua madogo madogo au mbegu zikichipuka katikati ya majani.